Katika sehemu ya baa moja, mwanamke aliyevalia sweta ya rangi nyeupe na suruali ya bluu, amesimama kwa tabasamu karibu na kaunta ya baa huku akishika kinywaji chenye rangi ya kijani mkononi mwake, ambapo nyuma kuna rafu zilizojaa chupa za vinywaji vingi pamoja na muuzaji.

Mashine ya kisasa ya kiotomatiki ya kutoa maziwa safi na salama, ikiwa imewekwa nje, huku ikiwa na maandishi ya kuvutia na picha ya ng'ombe. Jambo ambalo linafanya juhudi za kisasa za kusambaza maziwa kwa njia rahisi na kuaminika kwa jamii.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa safi na salama imewekwa nje ya jengo, ikiwa na maandishi ya kuvutia na picha ya mtoto aliyeshikilia ng'ombe, jambo ambalo linafanya kuwa na juhudi za kisasa za kusambaza maziwa kwa njia ya rais na kuaminika kwa jamii.

Mwanamke aliyevaa kofia ya rangi ya kahawia na fulana ya kijivu amesimama karibu na duka la kuuzia maziwa, akishika chupa ya maziwa ilifunikwa kwa mfuniko wa plastiki wa bluu ambapo muuzaji akimkabidhi chupa iliyojaa maziwa.

Katika duka kubwa la kisasa la samani masofa yaliyotengenezwa kwa kitambaa cha rangi nyeusi yakiwa yamewekwa, huku kukiwa na meza kubwa ya mbao iliyojaa viti viwili juu na nyuma yake kuna meza ndogo mbili, zilizotengenezwa tayari kuuzwa kwa wateja.

Katika duka kubwa la samani ambapo samani za kifahari zimetengenezwa kwa njia ya kisasa, na kuwekwa ndani ya sebule ya kupendeza. Huku kukiwa na meza ya kahawia iliyopo katikati ya zulia laini na kuunda mazingira mazuri, tayari samani hizo kuuzwa kwa wateja.

Katika duka kubwa la kisasa la vyakula na matunda ambapo kuna taa ndefu nyeupe huku kukiwa na matikiti yaliyopangwa kwa mpangilio yaliyowekwa juu ya meza, yaliyokatwa kuonyesha nyama yake nyekundu na mboga za majani zilizopangwa vizuri.